Sasa wakati mwingine kunakuwa na mapachi ya wanadamu na wanyama wengine, pia hata kwa mimea mara mwingine unapata kwamba mmea huu umezaa matunda zikiwa mapacha hili ni jambo la kufurahisha sana.

Mjamaa wetu alikula ndizi wake kwenye shamba toka chini hadi juu, sasa yale mbayo yako juu yameiva ndio sasa akaamua kabla amalize yote apige picha zote ya makumbusho, mkulima hodari.

Mkulima anakamua ng'ombe lake, maziwa ni kinywaji kizuri sana, na ni chakula kibora ambacho hupatia watu madini ambayo huitwa kwa lugha ya kingereza proteins ,hii husaidia mili ya watu kukuwa mzuri, na kuwa na afya bora.

Maziwa ni chakula ama kinywaji cha muhimu sana kwa wenyeji, hivo basi jinzi inavyo stahili kutengenezwa inapaswa kuwa wa usafi mno ndiposa mfanyikazi anapoitumia lazima awe amefanyia vizuri na awe msafi kila wakati.

Utamu wa kufuga ng'ombe ni kwamba unapata maziwa na unapata ndama ama ng'ombe mwingine. Hii ndiyo utamu wa ukulima wa ng'ombe sana kwamba hutaenda hasara bora tu ulishe mifugo wako vizuri na uwapatie afya mzuri basi watakukimu.

Basi wakati huu kuna ukulima wa kisasa ambapo ukipanda mimea yako iwe ni kama ni ndizi, basi unatengeneza vifaa maalum ambavyo utatumua kukadiria kama mimea yako yako sawa ama yako

Ndizi unapopanda vizuri, kisha uipatie maji, halafu ikuwe na mbolea ama rotuba basi utapata mazao mengi mno na kisha ukiuza utapata hela ambazo utatumia kukimu mahitaji yako mengine.

Kunayo mashine fulani ambayo ni ya ATM, ambayo hutumika kuuza maziwa. Yaani mtu unaenda unalipa pesa kiasi fulani kisha maziwa yanatoka pale unakunywa, unajihudumia mwenyewe.

Wikendi moja nilipeleka mpenzi wangu nyumbani kwangu. Baadaye nikamwambia twende tukakamue ng'ombe akanishangaza sana kwamba yeye hajui kukamua ng'ombe na hajawahi shika matiti ya ng'ombe. Pia mimi nilishangaa sana ako dunia ngani.

Hii ni asubuhi siku ya soko mkulima uliye na ndizi kadhaa katika, shamba anatafuta ile ambaye imeiva apeleke sokoni je utaichagua gani ama.

Teknolojia ya kisasa Kuna hayo ya kukamua ngombe ambapo ngombe uwekwa kifaa maalum kisha aah maziwa yanatoka pale basi maswali je ngombe atasikia vizuri? Ama ngombe atasikia ameumia.

Tunaona kijana aliyeketi kwenye meza akiwa ameshikilia ndizi ambayo ameitoa migamba yake. Hii labda anatayarisha ili kuzipika ndizi zile ili aile. Kando yake kuna ndizi zingine kadhaa ambazo hazijatolewa m

Basi ng'ombe wakati mwingine haswa ndama wakilala wakifurahiajua, utafikiria kwamba wamekufa, lakini ni kufurahia tu jua. Hua wanajibwaga tu uwanjani hivo wakifurahia jua ikiingia milini mwao utapata tu ni kwamba wanafurahia.

Basi katika kiwanda ama kampuni ya kutengeneza maziwa kunao vifaa maalum ambazo hutumika ili kuonja kama maziwa yenyewe ambayo yameletwa , yako sawa ama hazipo sawa.

Kati ya mavuno ya mkulima anapandapo mimea zake, huwa anatarajia kwamba mimea hizo yatafanya vizuri na yampatie mazao mazuri ili baadae aje auze. Akiuza anapata hela nzuri ya kujikimu ki

Migomba ya ndizi, hapa inanipatia fikra ya Uganda pale ambapo nilikotembelea sehemu fulani ambapo nilipatana na migomba mingi sana ya ndizi yaani ndizi zilikuwa kama maua ama kweli hawa wanapanda ndizi mingi.

Mimea wa ndizi wakati umezaa mazoa yake alafu yamevunwa, basi huanza kukauka, majani yake yaanza kubadilika rangi kutoka kijani kibichi hadi inakuwa rangi ya

Basi stori ni kwamba kwenye manyumba zetu za kiafrica hapo nyuma kidogo walikuwa na njia yao ya kukausha mahindi kwamba wanapeleka mahindi yale wanaeka jikoni ambapo wanawasha moto kisha baada ya muda fulani yatakuwa yamekauka.

Mgomba wa ndizi. Ndizi kwenye mgomba ule, wakati mwingine yote hayaivi safari moja yaani utapata upande mwengine umeanza kuiva kwanza kisha ingine baadae lakini yote ni sawa maanake yote yataiva na utakula.

Moja, peleka ng'ombe wako mahali fulani. Pili, chukua pipa la maji. Tatu, chukua nguo rasmi za kufanya kazi ama kuosha ng'ombe. Nne, kaoshe ng'ombe wako. Tano, ondoa ng'ombe wako aende kando ili ajikaushe.

Ndizi ni mimea ambao ukipandwa huwa unamea kwa urefu wa mita karibu tatu, hadi kufikia sita hivi. Shambani zikiwa mingi basi ni jambo mzuri kwa sababu zikiiva utakuwa na mavuno mengi mno yatakayo kusaidia maishani.

Wajua, ukiwa nyumbani halafu hauna chakula kingine cha kukula na kwako shambani kuna ndizi ambao unakaribia kuiva, basi unapata kwamba wakulima wakati mwingine huenda kuanza kuila ile ndizi kutoka chini kuelekea juu, yaani bottom up .

Mkulima akiwa shambani, mimea zake zimekuwa vizuri, mahindi na labda viazi ama viazi vitamu. Basi wakati mwingine yeye huamua tu kupiga picha, ili atumie kwa makumbusho yake hapo mbeleni.

Unapoenda kwa mashamba makubwa amabo wako na ng'ombe wengi mara mingi utaona ng'ombe hawa wamewekewa alama labda kwa maskio yao hii husaidia mkulima atambulishe kuwa huyu ni ng'ombe yule na huyu ni ng'ombe fulani ili kuchunga afya zao.

Hawa watu zamani wanatenganisha mafuta iliyo kwenye maziwa ili watumie badaye kwa matumizi yao kama kutengenezea mboga ama pia kutengenezea yale vitu yeyote tu ambavyo vinahitaji mafuta.

Ndizi inapoelekea kuiva basi inafaa kuwekelewa mti ambao utaiegemea ndiposa isianguke ifike chini. Hii husaidia ndizi ili ipate mazao makubwa zaidi na ikae hadi iive.

Mwaka huu ukiaza nilikuwa shughuli zangu pale eneo la Kirinyaga na niliweza kununua ndizi ambayo ilikuwa tamu kweli kweli ama kweli mgomba wa ndizi waweza kushibisha mtu, mtu ata akasahau kwamba kunakuwa na matunda zingine, akapenda tu ndizi pekeake.

Mara mingi ukienda kununua ndizi ni Bora ununue ndizi ambayo ngoziYake haiko safi sana lazima tu ikue na mahali fulani hiko na uchafu ama rangi ingine lakini uliona Ile ambayo haina aah uchafu wote ule utaogopa hiyo.

Unapokuwa unayunyizia dawa wanyama wako ama pia mimea ni muhimu kujikinga. Unavalia nguo maalum na pia mdomoni mwako ama kwenye mapua uvalie maski yaani ndiposa yale madawa yasije yakaingia mwilini mwako.

Kunao ugonjwa fulani wa mimea hasa ile ya mahindi , ambapo unapata kwamba kuna wadudu ambao wanaishi na kulalia matawi ya mimea ile kisha wanaanza kuila , ni vizuri wanyunyuse dawa ili wasiangamize mahindi yako.

Wafanyi kazi wanafanya kazi katika jumba la kuifadhi maziwa kwa mara nyingi wao huvalia sare ya rangi nyeupe. Ili wawe na usafi wakati wote, na pia wao ufunika vichwa zao ili nywele isiingie kwa maziwa.

Mimea ya ndizi hutambulika sana pale eneo la Kisii Kenya. Ambapo zinapandwa kwa wingi mno na pia mimea hizi huzaa mazao mengi pale hivo. Ndiposa ukienda pale utapata mimea hizi ama matunda ya ndizi huuzwa kwa bei nafuu.

Hawa kweli ndizi ni mimea ambao unasaidia watu wengi sanaa. Kwa historia, migomba inapandwa sanaa sanaa pale nchi ya Uganda ambapo wao hukula hio kama chakula chao cha kila siku. lakini pia Kenya, tunaona tunaikula.

Siku hizi, kunayo mashini fulani ambayo hutumika kukamua ng'ombe, lakini watu wengine hujiuliza je, matiti ya ng' ombe yataumizwa ukitumia mashini hizo ukilinganisha na mtu mwenye kukamua?

Furaha ya mkulima inakuwa mazao ya mimea zake ya wanyama wake hivyo basi anafaa kupeleka maziwa kwenda kuuza sokoni huwa anafurahi sana maanake amepata mapato chaku kukimu maishani mwake.

Ngombe huyu ni mzuri sanaa, maanake mkulima hajamfunga yeye miguu lakini hata mwaga maziwa ambayo anakamuliwa. Ni ngombe mzuri na pia ni mkulima mwenye faida huyu kwa sababu atapata maziwa mengi.

Kunao wakulima wanaolisha ng'ombe wale wa kufugwa ndani ya nyumba. Sasa wakati mwingine wao huosha ng'ombe wao ili wawe safi na wasiwe na machafuko yeyote. Basi jambo hili ni mzuri kwa mkulima na pia kwa mnyama mwenyewe.

Wajua mmea wa ndizi ama matunda ndizi huliwa kwa njia tofauti kulingana na hamu ya mtu. Hivyo basi kuna zile ambazo huwa huwekwa tu kwa moto kisha baadae mtu anaung'oa ule ngozi wake alafu anaila ikiwa hivyo. Pia ni tamu hivo.

Mkulima kwa kawaida hunyunyuzia dawa ng'ombe wake ili wasije wakapata wale wadudu wanaitwa kupe. Wasije wakakula ng'ombe wako na kumalizia damu, hii ni njia mzuri ya kulisha ng'ombe.

Jamaa wetu mwingine akikamua ng'ombe yeye hufunga ng'ombe mguu yake ili asije akamwage maziwa yale. Naye jamaa wangu mwingine yeye hafungangi. Alafu jamaa wangu mwingine wa tatu yeye anakamua ng'ombe zake akitumia mashine. Yote hayo ni kupata maziwa.

Pale eneo la mlima Kenya, wakulima wengi hufuga ng'ombe, ng'ombe hao huwapatia maziwa ambapo wao hupeleka maziwa kwenye kampuni ili zitengenezwe vizuri na ziweze kuuzwa kote nchini Kenya ama pia katika mji wa afrika mashariki.

Kina mama wafanya biashara mara mingi wanakuanga na sare ambao wanavalia hapa juu ya nguo zao. Hii huwasaidia wakati wanapo fanya biashara maana kuna mfuko wanapoeka pesa na kila kitu chao. Sasa huyu ameenda shambani kuangalia mgomba wa ndizi.

Kwa mara mingi ukipatana na wamama wakubwa unapata ya kwamba wamevalia shuka kwenye viuno vyao. Hili ni jambo la heshima sana na linafaa kutiliwa maanani na wasichana wanapokuwa na watu wakubwa karibu wao.

Mashini ya kukamua ngombe ya kufanya kazi kwa urahisi, manake waeza kamua kamua ngombe wengi , Kwa mara moja na ngombe hii itarahisisha kazi hautafaa kuajiri watu wengi. Bali ni mashini tu unanunua, kisha kazi yako inakuwa sawa.

Mtu yoyote unapotaka kupanga mimea aina ya ndizi basi inafaa uwachimbie shimo kubwa kabisa kuingia chini ndiposa awekelee pale kisha uzibe na mchanga kiasi usi izibe kabisa alafu ndizi yako itamea vizuri.

Ikiwa wewe umesafiri ukaenda nchi Jirani ya Uganda utapata kwamba kwa masoko mengi utapata watu wakiuza mafuno yao ya ndizi wamejijaza sana sokoni na maanake aa wanapanda sana mumea huu.

Kunayo mangonjwa ya ngozi ya ngombe ambayo huadhiri ngombe , na hali ya afya ya ngombe hudhofika sana, ni muhimu wakulima walinde mifugo zao wasipatwe na ugonjwa huu manake huadhiri afya ya ngombe mbaya.

Kwa kawaida mifugo huwa na vidude ambao Huwa wanawadhiri afya yao . Hivyo basi ili kuzikinga wadudu hao, mifugo huwa hunyunyusiwa dawa ili kusaidia kukuwa wale wadudu, na pia wasije wakaambuki za wengine.

Jamaa wetu amechukua ndizi ambayo alikuwa ameweka kwa moto akaichoma pale kisha ametoa maganda zake sasa jamaa ako tayari kuila ndizi ile. Je ni tamu? Sijui.

Unapoenda sokoni kutafuta migomba ya ndizi, unawapata kadhaa aina wa kadhaa, pale siku moja nilipoenda sokoni, nilipata mgomba moja wakiuza shilingi mia nane halafu nikaichukua kisha nikaupanda.

Alaa, ama kweli, kila mnyama anayo maumbile yake. Kwa mfano, hebu fikiria uone ng'ombe ambayo anayo pembe ila moja wake unaelekea juu na mwingine unaelekea chini, aha ina.

Naam inchini Kenya kuna njia ya usafiri ambaye inaitwa bodaboda, na mara mingi hawa watu hufanya kazi sana, ama kubeba maziwa mingi pale sokoni kuhuza.

Siku moja tumetembea na beshte wangu sokoni kununua vitu vya nyumba alafu pale akapanda migomba mingi vya ndizi. Beshte yangu akaaza kufikiria ako pale hivo kwao, shamba la Kisii ni mzuri sana kuwa na mandizi mengi.

Ndizi unapoiva shambani mara mingi ua unakatwa alafu ipelekwe mahali inapohifadhiwa ama store ilikauke na iive vizuri, kisha inapoiva inakuwa ni tamu na tayari kuliwa na watu.

Kwa kawaida ukitembea kila mahali utapata kwamba kina mama husaidiana sana katika majukumu ya kila siku kama kulisha ama kutafuta chakula cha familia. Pia kulindiana watoto, mmoja akienda mwingine anachukua nafasi hiyo na kumlindia mtoto wake. Hii ni uzalendo mzuri.

Wakati mwingine mkulima ama wahudumu ambao wa afya wa ng'ombe wananyunyizia dawa ng'ombe ili kuwatibu ama kuwakinga dhidi ya wadudu wowote ama magonjwa yoyote ya skin .